Hapa ni kortini. Hawa ni wanasheria wanaojiandaa na kujadiliana katika kesi inayokuja. Wanamgojea jaji mkuu aje aendeleze kesi ambayo wanatarajia kuhudhuria na kuchangia.

Kitengo cha serikali kinacho hudumia mkenya huyu ambaye amekuja kufwatilia ama kuchukua cheti chake alicho andikisha.

Wachezaji wanawake wa mpira wa kikapu wa timu ya KPA wanashangilia wenzao walio uwanjani wakiwapa motisha dhidi ya kucheza na kushinda mchezo huo.